Magari yanaonekana yakipita kwenye barabara kuu yenye mwendo wa wastani. Pia kuna taa za barabarani, zilizowekwa kwa ajili ya kudhibiti usalama na kutoa mwanga, jambo linaloonyesha mpangilio mzuri wa miundombinu ya usafiri.